Watu kadhaa wanaoonekana wakiangalia jengo lililobomoka wanaonekana wakichukua video na picha kwa simu zao. Pia kunaonekana nguo zilizo kando ya nyumba iliyobomoka na kamba za stima.

Wanawake wanne waliovaa vazi la kitamaduni wamebeba mitungi iliyo na maji. Wengine wameisimamisha kwenye vichwa, wengine wameilalisha. Wanaonekana wakiwa.

Daktari wa meno anaonekana akimuangalia mgonjwa meno. Amevalia glavu na barakoa. Pia amekalia kiti. Nyuma yake kuna dirisha.

Watu wanne waonekana. Wawili wao wakioga mikono kwa maji iliyo katika tanki ya bluu, na wengine wawili wamepanga foleni kungoja hao wamalize. Pia kwaonekana mimea kando yao, na duka na pia kuna kibandiko kilichoandikwa agent.

Mikebe, unaotumiwa kuwekewa dawa ya Supramax. Lingine ni boksi iliyolalishwa na kutolewa dawa za aina nyingine ambazo ni za kumezwa.

Chupa ambalo lina kifuniko chekundu na kimewekwa dawa ya majimaji ambayo inaonekana imeandikwa Safi Dawa Medicine na maandishi mengine madogo. Pia kando yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya manjano na hudhurungi.

Chupa iliyoandikwa HB ama iliyo na majimaji ndani na ina kifuniko cheupe. Pia imezingirwa na karatasi iliyoandikwa maneno kadhaa.

Mwanamke aliyeshika mtoto aonekana kapewa mawaidha na nesi aliyekando yake. Amekaa sako kwa bako na kutenganishwa na meza ya duara. Juu yake kwaonekana kuko na chupa iliyo na dawa ya kunyunyizia mikono ili iwe safi.

Mkulima aliyevalia ovaroli la samawati, pia amevaa glavu jekundu na mask barakoa kwenye uso. Amebeba mtungi uliyo na dawa, ananyunyizia mimea ambayo ni mahindi. Dawa ile ili kuizuia magonjwa tofauti na kuyawezesha ya kuwe vizuri.

Mwanamke aonekana achanjwa dawa na daktari anayesimama na kuvaa barakoa ili kujikinga na harufu mbayambaya zinazotokana na magonjwa tofauti.

Daktari kaonekana ameinama, huku akimdunga muuguzi dawa. Akiweka dawa muuguzi wa sindano, muuguzi yanaonekana akasikia maumivu ya sindano kwa kupindua kichwa. Nyuma yake kwaonekana kuna viti, hema na pia kuna ndoo ambayo inatumika kutupia pamba za dawa.

Ni katika jumba ambalo kuna kijikaratasi kilichoandikwa, Dental Care, na kuna mchoro wa meno ulio katika mbele ya hilo jumba.

Mtu aonekana akivusha mwenzake akiwa amejifunga maski nyeusi. Anamvusha kwenye mto uliojaa maji. Watu wengine waonekana pale kuangalia ambavyo watakavyovuka.

Hiki ni chombo cha kitamaduni, ambacho hutumiwa kuweka vitu tofauti tofauti kama vile uji, maziwa na vitu vingine, ili kuvihifadhi vikaweza kutumiwa wakati mwingine. Yaonekana imewekelewa kwenye mkeka mwekundu.

Chupa zinazotumiwa kuweka dawa mbili mbali pia kando yake kunaonekana box ambalo zile dawa hurushwa zikiwekwa.

Kuna mwanaume aliyevalia kabuti nyeupe ambaye ananyunyizia dawa katika jumba ambalo lina vyandarua vya samawati na pia nyeusi. Mwanaume huyu amevalia miwani ambapo amesimama akinyunyizia dawa.

Wanawake wawili mmoja aliyevalia shati jeupe kaonekana kapiga magoti kushikilia mtungi wa manjano, mwingine pale juu kasimama aliyevalia shati la buluu ameshikilia kibuyu kilicho na maji masafi kuonekana wakieka kwenye mtungi huo wa manjano.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe aonekana akimwonyesha mwenzake aliyevalia kwa njia huko mafunzo ya kutumia staftahi tofauti pale. Kwa umbali kunaonekana majumba ya kifahari; majumba ya kitamaduni yaliyojengwa. Kwaonekana kuna ukame katika lile eneo.

Nesi anaonekana ameshikilia sindano, huku akimchuma mama aliyevalia barakoa, na kukaa chini. Kando yao paonekana vikapu tofauti vya kuwekea madawa.

Hili ni tenki lililoundwa kwa kutumia vyuma na mabati mbalimbali ambapo watu huweka maji ili kutumia baadaye.

Naona wodi ambapo mna vitanda vingi. Vitanda vingine viko wazi, hali kadhalika vingine vina wagonjwa ambao wamelazwa. Pia vitanda vimetandikwa shiti nyeupe na mto nyeusi. Kando yao kuna mhudumu ambaye amevalia barakoa nyeupe na kofia. Pia kuna televisheni ambapo mwanaume amesimama.

Naona wahudumu wanane ambapo watatu wamevalia kabuti ya manjano, glavu nyeupe, barakoa ya samawati na pia kofia ya samawati. Wahudumu hawa wanaonekana wakishughulikia kifaa kimoja cha hospitali, wakishughulikia mgonjwa mmoja aliyelazwa katika wadi.

Huyu ni daktari wa meno anaonekana kaangalia meno ya muuguzi ndani ya mdomo wake kwa kumulika kutumia tochi pia anaonekana amefungwa kwa kanzu ya rangi ya samawati.

Mkulima anayeonekana akinyunyuzia mimea yake dawa ili kuyazuia na mambo kadhaa. Kwa umbali kunaonekana milima, manyumba na pia miti na mimea iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Chupa fupi ambalo lina rangi jeupe limewekwa katika dawa ya kifaa hiki.

Muuguzi aliyevalia kabuti jeupe anaonekana kushika sindano tayari kumchuma mtoto aliyeshikwa na mamake kwa mkono wake. Kando yake kuonekana kuna bidhaa tofauti za hospitali kama kabati za kuekea madawa na vitu vingine.

Hizi ni baadhi ya dawa zinazotumika kwa kupeana chanjo. Pia kando yake kuna sindano ambayo hutumika kuvuta dawa kutoka kwa chupa ile iliyoandikwa Polio Vaccine Injection.

Aonekana nesi akiwa amevalia ovaroli ya kijani akihudumia mgonjwa aliyefunikwa kwenye kitamba jeupe aliyevalia machela kando yake, kuna vitu tofauti tofauti na blanketi yanaonekana.

Watu wanaonekana kwenye jala la takataka wakizikusanya. Wengine wamevaa maski na glovu ili kujichunga uchafu wa zile glovu. Pia kunaonekana nyumba ukuta wa manyumba ulio mbali kiasi. Na barabara katikati.

Huyu ni mlinzi, mlinda lango anaonekana kakanyanga blaki ili maji yatoke ili anawe mkono kwa maji yanayotoka kwenye tenki ya bluu iliyo na kifuniko jeupe.

𝑊anawake watatu waliovalia tofauti tofauti. Aliye upande wa mbele ameshikilia hanchafu kwa mikono yote miwili. Pia aonekana akitoa tabasamu ya furaha. Wengine wake wako nyuma wamekaa tu.